Huyu mtu ambaye anaonekana kwa hili picha ameshika noti hasaa noti hii ni ya shilingi elfu Moja. Tena ni noti yenye tumeonyeshwa upande mmoja kwa kila noti tumeonyeshwa upande mahali Kuna rais mstaafu Jomo Kenyatta.

Msichana anakaa mama, amevunjika, anakaa kuwa ameumia kwa shingo, amevunjika mkono, kando yake imeandikwa Madison General Insurance Don't wait until it is too late, tekae control of your family's future by getting personal accident insurance kuna nambari pia za ku dial .

Kuna duka yenye imefunguliwa mlango, kuna mtu anatembea ni kama anaelekea kwa hilo duka, kwa mlango ya hilo duka imeandikwa mpesa, mbele kidogo kuna mtu ambaye amekaa chini, tena karibu na hili duka kwa mlango kuna bao lenye limeandikwa Passport, photocopy ,autospares mpesa agent number .

Hapa tunaoneshwa mahali pa kuuza viazi ambapo pameandikwa DARLING Find your beautiful .Ni viatu aina aina ambazo zimepangwa vizuri , kando kidogo kuna mtu anatembea katikati, kuna pia ndoo enye inaonekana , kuna pia mtungi ya maji na kunamataulo zimeanikwa mbele.

hapa inaonekana ni soko, soko ya nyaya kuna tray mingi ya nyanya yenye imepangwa, kunaziilizo karibu, kuna yenye iko mbali kidogo, kila mahali tunaona ni nyanya, kuna lori imeonekana kidogo, kuna watu ambao wamesimama, kuna walio mbele, kuna moja anajaribu kupanga hizi tray za nyanya.

Tumeonyeshwa mlango ya kitu kama duka. Kwa hii mlango imeandikwa MPESA.Nje kuna karai mbili tena tunaona kumefunguliwa ndani tunaona kuna vitu zinazoonekana kidogo ndani , kwa hilo mlango pia kando kidogo kuna mahali imeandikwa No Posters .

Noti mingi, noti za pesa, noti za elfu moja yote. Kwa hizi noti tumeonyeshwa pia upande moja. Upande ya hii noti tumeneshwa KICC. Tena tunaona pia kwa hizi noti, ni noti za juzi si zile za kitambo.

Hapa ni njia katika hii njia ni gari nyeupe alafu imesimama katika njia lenye number KCA 77k kando kuna msitu kubwa yenye inaonekana kando ya hili gari.

Noti. Noti za Kenya, za pesa ya Kenya. Noti ni ya shilingi mia moja yote. Noti zenye zimeonekana hapa zimeonekana za upande moja. Upande ya rais mstaafu Jomo Kenyatta. Tena ni noti zile za kitambo.

Hapa tunaona watu wengi wanaonekana kuwa ni watu ambao wako sokoni. Vile tunavyoona kuna mwenye ameketi kuna gunia zilizo chini kuna vitu zimefunguliwa, kuna wenye wanakaa kutembea kuna kwenye anakaa kubeba vitu kuna wenye wanakaa kutembea bure.

Karatasi, kwa hii karatasi ni NTSA Invoice paid, National Transport and Safety Authority ,pia tunaona kuna vitu zingine zimeandikwa tu, tena tunaona kuna Name, Registration ,hapo chini imeandikwa e-citizen.

Hapa tunaona kuna gari zimepakiwa, gari tofauti, kampuni tofauti, rangi tofauti, pia kando kando tunaona kuna watu ambao wamesimama pia, tunaona kuna miti kubwa kubwa enye ziko kando.

Hapa inakaa mahali ya kuuza magari vile tunavyoona yenye tumeonyeshwa hapa ni gari za rangi tafauti gari za kampuni tafauti tena tunaona ni gari hazina nambari ni gari mpya kumanisha Iko Kwa mahali pa kuuza.

Hapa ni familia. Wanakaa familia, mama, baba na mtoto. Wameshikilia laptop . Baba ameshikilia laptop , kuna kitu ni kama wanaona. Mtoto ameonyesha na kidole moja kitu kwa laptop . Wote wa sasa wamemuangalia mtoto akitabasamu. Juu kidogo kuna maandiko imeandikwa Tunza jamii na CIC Family Medi insurance.

Hapa tunaona gari yenye imesimamishwa hizi gari ni ya rangi tafauti inaonekana pia ni ya kampuni tafauti imesimamishwa karibu na duka moja yenye imeandikwa sun tena tunaona katikati ya hili magari Kuna mtu ambaye anatembea.

Karatasi yenye tumepewa, karatasi hii imeandikwa, Kenya ports authority revenue receipt na kuna kitu imeandikwa hapo ni kama ni bendera la Afrika cotton industries .

Hapa tumeonyeshwa magari mengi sana zenye zimepangwa tena ni ya rangi tofauti tena, inaonekana kuwa ni magari za kuuza vilivyopangwa na vilivyo simama mingi.

Soko, kwa hili soko watu ni wengi, nguo ni mingi. Kuna nguo zimewekwa kwa meza, kuna nguo zimeanikwa juu. Tena tunaona kuna watu ambao wanakaa kununua vitu, kuna wenye wanatembea wakiangalia. Juu ya nguo zilizo mbele kidogo kuna mama amesimamia juu na tena kando yake tunaona kuna watu ambao wanakaa kuchagua nguo.

Tunaona magari, magari mingi magari tofauti tofauti zenye gari tofauti tofauti zimepakiwa inakaa mahali kama nyumba ama ni pahali pake za nyumba za huku jini jini tena tunaona hizi magari kuna zingine zimewasha taa zingine tu ziko.

Tumepewa nyumba kubwa sana, hii nyumba inakaa nyumba vioo, nje ya hii nyumba tunaoneshwa magari mingi sana tofauti tofauti. Kuna moja imeandikwa fate motors .Ni gari kubwa kubwa, gari ndogondogo, smart vsmart .

Hapa tunaonyeshwa gari moja ya Mexi, Gari imesimama katikati ya barabara . Gari hii ikona nambari KCQ 749X .Tena ni gari yenye inaonekana imeoshwa ni safi sana, kando kidogo Kuna gari nyingine mbili.

Hii gari inakaa gari ya kitambo sana, imeandikwa KDH 999TJ. Tena ni gari nyeupe, imesimama katikati ya barabara. Kando kidogo tunaona nikama manyumba za watu, na kando ingine tunaona nikama ni msitu.

Kuna picha tulioonyeshwa hapa ya mama ambaye amekaa kusimama ameshikilia mkononi mwake yote mbili mbele yake, tena juu yake kidogo tunaona maandishi imeandikwa Live Free upande mwingine kuna Jubilee health insurance, COVER BORA MEDICAL COVER FOR YOUR IMPATIENT NEEDS .

Soko kuna vitu za kutumia jikoni, vitu za kukula, viazi, mahindi, karoti, ndizi, tomato, nyanya, kuna tena tunaona kando kidogo, kuna mboga.

Gari imesimama mbele ya nyumba yenye iko na madirisha kubwa kubwa ya glasi, tena hapo kuna maandiko juu imeandikwa service approach slowly outer door, approach slowly outer door tena hili gari inakaa ni gari mpya.

Hii ni kaa kuwa ni familia, kuna mama ,watoto wawili: msichana na kijana. Na nyuma yao kuna mama mwenye amesimama. Juu imeandikwa "protect your family today with cic medish bank"

Duka yenye imefunguliwa mlango kubwa, umefunguliwa wazi. Nje ya hili lango lote mbili imeandikwa' Mpesa', juu imeandika 'Atah Shop'. Nje pia kuna meza iliyoekelewa nje na kiti tena karibu na mlango kuna mtu aliyesimama na kuna vitu za soda.

Mtu mmoja ambaye amesimama, amesimama akitabasamu ameangalia gari lililo kando, gari nyeusi inakaa mpya ameshikilia juu, amefungua kioo ya mbele, ninaona pia tuna gari mengine zenye ziko hapa.

Magari, magari mingi. Tatu zikiwa za kampuni moja, zingine zikiwa tofauti. Tena zimeegeshwa ama zimesimama. Juu imeandikwa Car Locals na kuna nambari zenye zimeandikwa pia. Zinakaa ni magari mpya, hazina nambari.

Hizi noti tumepewa hapa, ni noti ya shilingi elfu moja ya Kenya, tena tunaona ni noti mpya, hizo za juzi, ni ya Kenya na tena tumeonyeshwa upande mmoja. Vile tunavyoona kwa hili juu yenye kidole imeshika, tunaona KICC.

Kioo ya gari, Kwa hili kioo kuna magari mengi zimefuatana, kubwa kubwa na ndogo ndogo. Mbele kidogo imeandikwa Lets Go Motor Insurance. Why choose us. Legendary Service, Easy Access, Roadside assistance, Here to serve you, Guaranteed renewal

Hili simu, ni simu yenye wamefungua upande ya m-pesa. Kwa m-pesa kuna menu, kuna withdraw cash, buy airtime , lipa na mpesa, loans and savings, my account na chini hapo, kuna kitu imeandikwa na rangi nyekundu.

Tumepewa picha, kwa hii mchoro ya hii karatasi kumeandikwa AAR insurance brings healthcare to your door step , my dawa, checkups. Kuna mlango umefunguliwa, wameingiza bagi. Bagi hii inaonekana kuwa ni ya hospitali.

Nyama mahali pa kuuza nyama vile tunavyoona kuna nyama zimeinuliwa, kuna nyama tayari ziko jini hapo zimektwa, kando kidogo kuna mtu amesimama, nyuma kuna watu wawili watatu mmoja akiwa amesimama na wengine wanakaa kumwangalia.

Hili ni gari imesimamishwa ni gari kubwa ni gari nyeusi ni gari mpya pia ni KDA nyuma yake kidogo Kuna mlango kando yake kidogo Kuna mlango ingine Inakaa kufakia na tena tunaona ni kama Kuna miti zilizo kandokando.

Hapa kunaonekana ni soko vile tunavyo ona masilipas Kuna sadols mingi simeaikwa sadols hizi zinaonekana ni za masaai tunaomba ni za kampini moja zimetengenezwa na kitu moja tena kando kidogo Kuna mtu amesimama na Kuna wengine pia wamesimama mbali.

Hii inaonekana kua ni viti za kuuza, vile tunavyoona kuna viazi, kuna nduma kuna mara tunaona tena kuna viazi tamu zote zikiwa zimewekwa hapa zimewekwa ni kama zimepimwa vile tunavyoona hazifanani kuna ingine kidogo na ingine imejaa sana na ingine iko kwa ndoo kubwa.

Mkono yenye inaonekana hapa inaonekana kuwa ni kama anahesabu noti zilizo kwa mfuko ama zilizo onekana hapa kwa hili picha. Tunaona ni noti ya shilingi elfu moja, yote inaifanana. Tena ni noti zile za juzi ambazo zimefika. Tena tunaona Rais mstaafu Jomo Kenyatta.

Kuna duka tumepewa. Tunaona kuna watu ambao wamesimama wakitazama hapo mbele. Kwa hili duka juu tunaona imeandikwa M-PESA, Safaricom Agent number , tumepewa manambari. Tena juu kuna kitu imeandikwa available here .

Hapa kuna daktari tumepewa muuguzi mama, mbele yake kuna tarakilishi, juu ya huyu mama imeandikwa Health Insurance kuna michoro mingi zimechorwa, tena chini kuna nambari za simu tumepewa zimeandikwa.

Tunaona vitungu mingi sana zenye zimefungwa kwa gunia zenye zinaonekana ndani kwa hizi vitungu kuna mama amesimama amejiekelea kwa kitungu ndani kuna lori imesimama imejaa vitungu ndani, ndani tunaona kuna mwanaume anaonekana kutoa vitungu kutoka kwa hii lorIi

Msichana mwenye tumepewa hapa, amekaa chini anaonekana kuwa ni kama anaskia uchungu, ameshikilia mguu yake moja, tena tunaona kuna mahali imeandikwa juu yake WeDoIt AlotBetter Personal accident insurance, your safety our priority .

Lori, lori yenye iko na trela, lori nyeupe yenye iko katikati ya barabara, juu ya hilo lori trela yake kuna gari iko juu. Inaonekana kuwa hili lori linabeba gari iliyo juu yake.

Hapa tunaona kuna duka yenye imefunguliwa wazi mlango ya ile duka imeandikwa Mpesa, ndani tunaona kuna vitu zinazouzwa pia tunaona hapo inje kuna mfereji yenye iko karibu na hilo duka.

Tumepewa picha. Hii picha ya mama mwenye ametabasamu sanaa. Meno zake zote ziko nje. Juu imeandikwa Britam, Your Wellness is our priority. The package includes Last Expenses Cover wameandika saa inavyotumilikia by Britam.

Mkono mbili, mkono hizi zimesalamiana, tena mmoja wao ameshikilia kifunguu inakaa kifungu ya gari kwa mkono moja. Anaonekana kumpea mwenzake mwenye anasalamiana na yeye, kando yao kuna gari nyeupe yenye imesimama hapo.

Gari hii ya aina yake yenye ni gari yenye si ya kawaida sana vile imetengenezwa inakaa zile za kitambo. Iko na tochi yake zenye kubwa kubwa sana mbele. Tena imesimamishwa hakuna mtu. Kuna sanduku pia imewekwa kando na kuna tena mlango yenye inaelekea ni kama kwa nyumba ya mtu.

Tunaona treli refu sana yenye imebeba magari juu na kuna zenye ziko katikati, mbele kuna lori na tena mbele kidogo kuna gari zenye ziko hapo, kando tunaona ni kama ni kitu inakaa nyumba.

Kuna soko ya chakula, kuna cabbage nyingi sana zenye zimeekwa chini tena tunaona kuna takataka hapa kwa barabara, ni mahali inakaa matope. Kuna watu ambao wanatembea katikati wanaonekana kununua vitu

Hapa tumeonyeshwa gari nyeupe, hili gari limesimama katikati ya nyumba, kuna nyumba upande mwingine na kuna nyumba zimejengwa pande ingine, juu ya hili gari tunaona kuna taa zimefunguliwa, hii ni gari yenye inakaa mpya inakaa kuwa ni gari ya kuuzwa.

Dairy imeandikwa Destiny dairies, kuna ng'ombe pia imechorwa na galani ya maziwa, kwa mlango pia imeandikwa Milk Atm na ng'ombe zimechorwa, tunaona watu ambao wamesimama kwa dirisha wanaonekana kununa maziwa kutoka kwa hili duka, nyuma yao nje kuna galani mingi za maziwa zimewekwa nje.

Naona viatu zenye zinauzwa, viatu zimehang'iwa juu kabisa , tena tunaona kuna ndoo zenye zinakaa kuwa na maji , kuna viatu ziko ndani ya hili ndoo ni kama zinaoshwa zikihang'iwa juu , tena tunaona kando kidogo ni sawa tu na hapa.

Tumeonyeshwa trela, trela hili ni refu sana. Kwa hili trela kuna gari ziko chini kuna gari yenye zimewekwa katikati kuna iliyo juu kidogo kwa wengine tena kwa hii trela kuna maadishi zimeandikwa juu Car Hauler Trailer.

Karatasi yenye tumepewa hapa imeandikwa Kenya Revenue Authority acknowlegement Receipt

Chumba hii, nyumba kubwa sana yenye iko na dirisha za glasi kila mahali , tena kuna kitu kama maua kando , tena kuna kitu kama , kama ya kuona ni gari mpya, gari sawa sana. Tena inaonekana ni gari ya kuuzwa, nje kuna magari zimepakiwa.

Machakula, hoho, minji, cucumber nyanya, kitunguu, viazi na chungwa na tena mbali kidogo ni vitu kama hizi, pia kuna watu ambao wamesimama, tunaona vitunguu tena zenye zimeonekana kwa mbali.

Gari zenye zimepakiwa hapa ni magari tena za rangi mbili tena ni gari tofauti rangi mbili nyeupe na zingine nyeusi zimepangwa kwa laini. Tena zinakaa ni gari za kuuzwa.

Soko mahali pa kuuza chakula kuna ndizi mbichi ya kuchemsha iliyo karibu sana na ndizi za kukula zenye zimeiva kuna nyanya chini kuna hoho kuna garlic na vitu vingine zenye haijaonekana vizuri.

Tunaonyeshwa vitu za kutumia jikoni kuna Ovacado, kuna machungwa, kuna maembe, kuna tena vitu za kuwekelea ,kuna vitu mingi zilizojuu ya hii meza ,kuna kitu imetandikwa na zimepangwa vizuri.

Soko, soko ya chakula ,soko kubwa sana, kuna chakula katikati ,kuna wamama ambao wamekaa pia katikati ya hizi chakula, inaonekana kuwa wauzaji wa hizi vitu tunaona kuna nyanya, kuna vitunguu ,kuna hoho, kuna machungwa na vitu mingi.

Duka imeandikwa Skyshine AutoPaints . Hapo nje imeandikwa Mpesa na tena available here . Kuna nambari zimeandikwa. Ndani ya ile duka ni vitu tu za kutumia tu za nyumba, tunaona mkate na vitu zingine.

Hapa ni sokoni. Sokoni mingi zikiwa chakula zilizo karibu na ambao wanauza na kuna wenye wananunua. Kuna vitu mingi zinaonekana. Kuna mboga za kienyeji. Tunaona hoho, nyanya, kitunguu na machungwa.

Hizi zenye zimesimama hapa ni gari zenye ziko na rangi sawa lakini ni ya kambuni tofauti na kuna kubwa na kuna ndogo. Hapa inakaa mahali pa kuuza magari vile tunavyoona vimepangwa vizuri hasa na nambari.

Trela, trela hii ni trela ya kubeba magari, trela refu sana, kuna sehemu ya juu, kuna sehemu ya chini ya kuekelea magari. Sehemu ya juu tunaona zikona magari, magari nne. Sehemu ya chini hazija wekwa magari bado, tena kando tunaona kuna magari zenye zimeegeshwa.

Hapa tunaona kwa upande wa chini kuna gari za rangi tofauti. Gari hizi zinaonekana ni gari mpya. Tena tunaona juu kidogo kuna gari zenye ziko juu na kila mmoja wao wa hizi gari kuna mtu ambaye amesimama mbele yao. Kuna tena pauli yenye imewekwa hapo juu imeandikwa Jack Lives Here .

Kuna gari zenye zimepakiwa hapa. Ni gari za kampuni moja lakini rangi tofauti. Moja ni nyeupe nyingi zengine ni nyeusi. Juu ya hili gari kumeandikwa Mercedes Center Ltd.

Kwa hii picha tunaona familia, kuna baba, mama na mtoto msichana. Tunaona kitu wameekelea juu yao, kila mmoja akiwa ametabasamu, kuna maandiko imeandikwa HEALTH INSURANCE , WE GUIDE STEP BY STEP .

Hapa tumeonyeshwa watu wawili mwanaume na mwanamke wameshika karatasi wote wawili wanaona pia karatasi waknatapasamu nyumba ya hawa wawili Kuna gari nyeupe upya.

Paa hii yenye imefunguliwa wazi imeandikwa kwa mlango yote mbili: m-pesa. top up here, airtel . Kando ya hili duka kuna watu ambao wamekaa chini. Kuingia ndani, kuna maji karibu na mlango, tena kuna ndoo, kuna vinywaji zinaonekana. Kuna mpira zenye imeonekana pia.

Kitu yenye tumeonyeshwa kitu kama karatasi, imeandikwa cash . Kuna pesa zimeandikwa hapo. Kuna Send money, Pay, Withdraw, Airtime, Mpesa statement, See all Pet Obura . Chini kuna mtu mwenye ameshika simu na chini kidogo kuna mtu mwenye ameshika, amesimama pia hapo chini imeandikwa foli

Kwa hii jumba kubwa sana ya glasi yenye inaonekana kuwa ni jumba ni ya kuuza vitu na inaonekana kuwa kama ni supermarket mbele yake nje na gari zimesimama hapo nje gari za rangi tofauti.

Ni nyumba ni nyumba ya glass . Iko na glass kila mahali. Tena katikati ya hii nyumba kuna gari nyingi sana, gari za rangi tofauti tofauti. Tena ni gari zenye maumbile tofauti. Katikati ya hapa, tunaona kuna kitu kama meza, kuna kitu imetengezwa, kuna kitu kama maua, kuna kitu kama kompyuta pia.